Mfumo mdogo wa kilimo ambao hutumia maji badala ya udongo kukuza mimea. Mfumo huu unaundwa na kontena kubwa ya plastiki ya rangi ya kijivu iliyofunikwa kwa kifuniko chenye matundu. Kwenye matundu hayo, kuna mimea midogo kadhaa inaonekana kama miche ya nyanya.

Kilimo yenye majani mabichi yaliyokuwa kwenye mabomba meupe yanayopitisha maji ya virutubisho badala ya udongo. Mabomba hayo yamewekwa kwenye safu na kuna mabomba kubwa ya bluu chini, ambalo ni sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji.

Mfumo wa mimea unaguza pia kutumia udongo mimea ya saladi yenye majani mabichi yaliyochanganyika na mizizi yake mirefu mieupe imening'inia ndani ya chumba chenye maji ya buluu. Mizizi hiyo imetoka kwenye vikombe vidogo vyeusi vilivyopangwa kwa safu kwenye muundo mweupe wa kupanda.

Safu nne za mabomba meupe na viunganisho vya vitufe yakiwa yamepangwa wima na kuwa na kutengeneza mfumo wa ngazi. Kila bomba lina matundu ambayo mimea imepandwa. Mimea mbalimbali ikiwemo mboga ya majani kama vile na mimea yenye majani madogo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa labda kwenye paa au eneo lililokamilika la nje usiku. Kumewekwa miundo ya mabomba ya PVC yenye matundu ambapo mimea hupandwa. Taa za rangi ya zambarau zimewekwa juu ya baadhi ya miundo.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea midogo aina ya lettuce au mboga nyingine za majani inakua kwenye maji badala ya udongo. Mimea hii imepandwa katika mashimo kwenye mabomba meupe au matuta maalum.

Mwanaume mmoja mweusi, mwenye ndevu akiwa amesimama ndani ya chafu, amevalia shati la miraba la buluu na nyeupe. Mwanaume huyu anashikilia trei iliyojaa miche midogo ya kijani kibichi, ambayo inaonekana kuwa mimea ya mboga au mimea mingine inayopandwa.

Shamba la kisasa la kilimo ambapo mimea imekuuza bila kutumia udongo. Kila mmea una majani mabichi mepesi na yanaonekana kukuwa uzuri, mabomba yamewekwa juu ya miundo ya mbao au chuma ikiruhusu maji enye virutubisho kupita ndani ya mabomba na kufikia mizizi ya mimea.

Mimea ya saladi inayolimwa. Kuna mabakuli au vyombo nzito vya rangi nyeusi vilivyopangwa na kila kimoja kimejaa mimea yenye majani mabichi yaliyopinda. Mimea hiyo inaonekana kustawi na yenye afya.

Ndani ya safu kubwa ambapo mimea midogo imepandwa kwa kutumia mfumo wa kilimo bila udongo. Safu ndefu ya vifaa vyeupe ambavyo mimea imepandwa ndani yake inaonekana wazi. Kila mmea mdogo una majani ya kijani kibichi.

Kuku wengi wakiwa wametapakaa sakafuni. Kuku hao wanaonekana kuwa aina ya kuku wa mayai. Wengine wao wanachanganyika na kuku wachache wa rangi nyeupe. Kuna mabakuli ya kulishia au kunyweshea maji, yaliyotawanyika ndani ya banda. Eneo hili linaonekana kuwa shamba la kuku.

Mwanaume akitembea kwenye njia nyembamba katikati ya shamba la mahindi. Mwanaume huyu amevaa kofia, koti jeusi ,suruali ya jeans na boots za mvua ambaye anaonekana akiwa amebeba mkoba wa rangi ya kijivu mgogoni mwake.

Ndani ya chafu kubwa na ndefu inayotumiwa kwa kilimo cha kisasa labda cha nyanya au mimea mingine ya mboga. Mimea imepandwa kwenye mistari mirefu na imekua vizuri ikiwa na majani ya kijani kibichi na matunda madogo yanayoanza kuonekana. Yanaonekana kuwa nyanya mbichi.

Shamba kubwa la ng'ombe wa maziwa ambalo ni la kisasa na lenye mpangilio maalum kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa. Ng'ombe wengi wa rangi nyeusi na nyeupe wamepangwa kwa safu ndani ya mapanda yenye muundo wa juu.

Mwanamke mmoja akifanya kazi katika shamba la kahawa. Amevalia nguo nyeupe juu na sketi ndefu ya buluu na ana kitambaa cheupe kichwani mwanamke huyu amesimama katikati ya mimea ya kahawa yenye majani mabichi na matunda mingi ya kahawa yaliyoiva na yasiyoiva.

Shamba kubwa lilopandwa kabichi nyingi zikiwa zimefunika eneo lote la shamba hadi mbali. Kabichi hizo zina majani makubwa mabichi enye rangi ya kijani buluu. Shamba linaonekana kuwa katika pone eneo lenye mteremko kidogo na nyuma yake kuna miti mirefu na mimea mengine.

Mashine kubwa ya njano ambayo ni ya kuvunia matawi, ikifanya kazi shambani. Mashine hii ime andikwa jina New Holand , upande wake ikionyesha ni aina gani ya mtengenezaji.

Shamba kubwa lililolimwa lenye mimea mingi ya kabichi iliyopandwa kwa safu nadhifu. Mimea ya kabichi ina majani makubwa ya kijani kibichi na inang'aa kidogo ikionyesha kuwa imekomaa vizuri na inastawi.

Kuku wengi wa kienyeji ndani ya bonde la kuku. Kuku hao wanarangi ya kahawia na nyekundu na wana milegu mikubwa na nyekundu . Wamekusanyika kwa wingi kwenye sakafu ya panda ambayo inaonekana kuwa na udongo au saruji.

Ndani ya chafu yenye mimea mingi. Mtu mmoja ambaye mgongo wake unaonekana amevaa shati la buluu na suruali ya jini. Anatembea katikati ya safu za mimea. Mimea hii inaonekana kuwa imekomaa na ina matawi nyingi.

Mwanaume mweusi akiwa ndani ya chafu au shamba ndogo la bustani akihudumia mimea ya nyanya , amevalia kofia ya rangi ya kahawia na nguo ya kazi . Mwanaume huyu anatabasamu na anaonekana akichunguza au kushika nyanya moja ambayo bado haijaiva.

Ng'ombe kadhaa ndani ya zizi wakiwa wanakula malisho. Ng'ombe hao wana rangi tofauti, wengine ni weusi na weupe na wengine ni kahawia na weupe. Wamefungiwa kwenye sehemu zao na kutumia vizuizi vya chuma vilivyoruhisiwa kuweka vichwa vyao nje.

Ndani ya chafu kubwa au eneo la kilimo lililofunikwa. Ardhi ndani ya chafu ni udongo mwekundu na imechimbwa mistari mirefu iliyopangwa vizuri, tayari kwa ajili ya kupanda mimea. Mistari hii inaonekana kuenea kwa urefu wote wa chafu ikielekea mbali.

Shamba kubwa lililopandwa mazao yaliyopangwa katika safu ndefu. Upande wa kushoto kuna safu za mazao ya kijani kibichi ambayo ni kama salad au mboga nyingine za majani. Upande wa kulia kuna safu za mazao yenye rangi ya zambarau au kahawia-nyekundu.

Shamba au bustani ndogo ambalo linaonekana kuwa katika hatua ya kuandaa Kwa kilimo au labda imevunwa na sasa inatayarishwa tena. Kuna mfumo wa umwangiliaji wa matone. Katikati ya picha kuna njia au tuta refu la udongo uliyo wazi.

Shamba kubwa lililolimwa na kuandaliwa kwa kilimo. Udongo unaonekana kua mweusi na wenye rutuba. Kumewekwa mistari mirefu ya mabomba membamba yaliyoashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone ambao ni muhimu sana kwa kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa la mahindi lilopandwa katika safu ndefu, mahindi bado ni machanga na yana rangi ya kijani kibichi. Katikati ya safu za mahindi kuna mifereji midogo au vutia ambavyo maji yanapita ikionyesha kuwa shamba hili limefanyiwa umwagiliaji.

Shamba ndogo au bustani iliyopandwa mimea mbalimbali na inaonekana kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Tunaona safu ndefu za mimea michanga, iliyopandwa kwenye udongo mweusi na wenye unyevu. Kuna aina tofauti za mimea, ikiwemo mimea yenye majani makubwa kama kabichi upande wa kulia na mimea mingine.

Shamba ndogo au bustani ya nyumbani iliyopandwa mboga ikiwezekana ikitumia mfumo wa kilimo cha kisasa. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye rutuba na mimea midogo michanga imepandwa kwenye mistari safi. Kumewekwa mistari ya mabomba ya umwangiliaji wa matone ambao husaidia kuelekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kuzuia upotevu wa maji.

Shamba linalonyunyuziwa maji ikionyesha mbinu ya umwagiliaji kwa kutumia mifereji na bonda. Kuna mifereji mirefu iliyochipuka kwa mistari iliyonyooka na kila mfereji imejaa maji. Maji yanaonekana yakitembea polepole kwenye mifereji hii.

Shamba kubwa lililolimwa na kuweka katika mifereji mirefu. Katika baadhi ya mifereji kuna maji yanayotiririka yakionyesha mfumo wa umwangiliaji wa mfereji unaotumika kwa kumwagilia mimea. Udongo unaonekana kuwa umetupwa kwa umbali. Kuna miti, majengo machache.

Ndani ya chafu au bustani iliyofunikwa ikionyesha safu za mimea zilizopandwa ardhini. Udongo unaonekana kuwa wa kahawia na umelainishwa vizuri. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliotandazwa kando ya mistari ya mimea, ukiwa na mabomba meusi madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Ardhi ya shamba limelimwa katika mistari mirefu na maji yanaonekana yakitembea kwenye mifereji hio yakionyesha kuwa shamba linafanyiwa umwagiliaji. Chini kuna mifereji mikubwa wa maji na mabomba kadhaa meusi.

Udongo mwekundu uliyolimwa na mistari ya mimea midogo iliyopandwa kando ya mistari hiyo. Kuna mabomba meusi yanayoonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea.

Shamba lenye udongo mwekundu lililoandaliwa kwa kilimo likitumika mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo umelimwa na kuetengeneza mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Kwenye mistari hiyo kuna makamba meusi yaliyolala chini. Ambayo ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba lililolimwa kwa mistari mirefu likiwa na mimea midogo ya kijani kibichi iliyo pandwa kwenye safu za mimea. Kuna mifereji midogo ya maji au matuta ya umwagiliaji. Pia kuna mabomba meusi yaliyo nyooka kando ya mimea ambayo yanaonekana kuwa ya sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa la mazao ya kijani kibichi likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa vinyunyizo. Vinyunyizo hivyo vinapuliza maji hewani na kuunda maporomoko madogo ya maji yanayofika kwenye mimea. Kwa mbali kuna majengo machache yanayoonekana kama nyumba za mashambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba la mimea michanga. Katikati ya picha kuna bomba cheusi chembamba la umwagiliaji lililolala chini kando ya safu ya mimea. Matone ya maji yanaonekana yakitoka kwenye bomba, yakiwa na yananyeshwa udongo mmoja kwa mmoja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye bustani ndogo au shamba. Mabomba madogo ya umwagiliaji yamatendazwa juu ya udongo na kuna matonezi madogo ya rangi ya chungwa yakidondoshwa maji kwa udongo ullioyeyuka.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ambapo mimea midogo imeanza kukuaa. Bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana likipita kati ya mima Bomba hilo lina vijidude vidogo vya rangi nyekunde ambavyo vinatoa maji polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Shamba kubwa la mahindi limejaa mimea mirefu na iliyosimama kisawa katika sehemu ya miduara ya kisasa. Kuna bomba kubwa la umwagiliaji la angani lililo wazi, likionekana kuwa limelazwa kwenye tando ya mistari ya mahindi, miale ikitoka kwenye bomba linalomwagilia mahindi.